Kueleza picha ni kwamba ina onyesha kitendo ya kitembezi ya Beyond Zero, sehemu kampuni ya Beyond Zero ilio anzishwa na Mama wa kitaifa wa Kenya. Lengo ya Beyond Zero ni kuboresha afya ya wamama na watoto nchini Kenya kuwezesha kupuguza na hatimaye kuondoa mapunguzi mapya ya virusi vya ukimwi kwa watoto na wamama.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha vifaa vya kawaida vinavyohusiana na utunzaji wa afya ya kinywa na meno. Hivi ni vifaa vinavyotumika na madaktari wa meno pamoja na watu binafsi kwa ajili ya usafi na uchaguzi wa meno.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha kikosi cha wazima moto ambao wanauzima moto katika chumba hicho. Pia panaonekana pakitoka moshi kwenye chumba hicho ambapo mmoja wa wazima moto wamefungua mlango.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha vidonge vya panadol advance 500 mg ambayo, ni dawa ya kawaida inayopatikana bila kuhitaji dawa ya daktari. Dawa hii ina paracetamol kiambato chenye uwezo wa kupunguza maumivu na kushusha maumivu.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha kujidunga vial cha chanjo ya BCG. Chanjo inatumika kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu hasa kwa watoto wachanga na watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa huu ugonjwa.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha mimea aina ya velvet hasa urusi raivet ambapo mara nyingi kuchanganikiwa kutokana na kufanana kwao. Mmea hii hutumika mara nyingi kama uzio wa asili katika mandhara ya bustani lakini baadhi ya aina hasa.